Hapa ni mahali ya kutengeneza gari aina ambayo inajulikana kama basi, gari hii ya ambayo ina rangi mbili tofauti ni gari refu sana na nzito na hubeba watu wengi , karibu watu thelathini au ishirini na . Hii gari inatengenezwa nchi ambayo inajulikana kama Chaina.

Hii mahali ni mahalì ya kuuza nyama ya ngombe na ya mbuzi ilhali wanauza bado ya kondoo, nyama hii huuzwa kwa bei nafuu kwa bei nzuri sana, unakatiwa katiwa na ni tamu sana.

hii ni duka ya kuuza maji ,soda na mengineyo pia inauzwa mboga pahali hiyo kuna viazi na kuna maziwa duka hii inaonekana pia inauzwa kadi ya kuweka simu ya kuongea isitoshe pale wanaweka pesa na kutoa pesa kwa simu

Mwanamke mmoja ,mwanamke huyu mmoja ambaye amevaa nyeupe kama daktari ambaye akona tarakilishi, yeye kwanza ni daktari lakini ujumbe inayo hapa ni huu bado anapeana ushuru ya afya lazima uwe na ushuru ya afya ndo ufanye kazi hapa.

Hizi gari ni za kifahari hupatikana nchini Marekani, aswa nchini Marekani kwa sababu zinategenezwa pale na zinategenezwa na watu ambao wakona ujuzi wa kutengeneza gari karibu miaka thelathini hivi kwa sababu gari hizi ni za kukimbia bei kali zinakunywa mafuta nyingi na hazipatikani kila mahali.

Hii ni duka ambao zinauzwa vitu tofauti, vitu za kuvaliwa na mwanamke na kuvaliwa na mwanaume. Wote wawili zinauzwa. Ngunia zinauzwa, vitu za kuvaliwa watamanduni au kabila ambayo inajulikana kama.

Huyu mtu ako na pesa mzuri sana. Kulingana na mimi huyu ni mfanyibiashara ambaye ni tajiri sana kwa sababu si rahisi kupata pesa ambayo inatoshana na hivyo. Huyu amehesabu hii pesa na ameamua kuigawanya hivyo ili afiche.

Gari hii nyeupe ambayo inajulikana kama matatu huwa inabeba watu ishirini. Inatumika na mashule kidogo kidogo kubeba wanafunzi wakienda mchezo, wakienda kusalimiana na

Gari za kifahari ambayo hazipatikani humu nchini Kenya hizi, na zikipatikana ni moja au mbili. Watu wawili ambao wako na pesa sana kushinda waraia wengine ndio wanaoweza au wako na uwezo wa kununua gari hiki cha kifahari, kwa sababu gari hiki kinakunywa mafuta ya kushinda ya elfu ishirini kwa siku.

Hii ni duka ya kuuza nguo za watu kijumla. Nguo hizi haziweziuzwa kimoja moja. Zinauzwa zikiwa zimefungwa hivyo kijumla na ukinunua si wewe unaenda nayo. Mwenye alikuuzia anakuletea nyumbani. Sheria yake ni hiv.

Huyu mtu ambaye ameshika simu, inaonekana yeye ni kiume au mwanaume. Kulingana na mimi, mkono zake zinakaa za mwanaume. Ambaye huyu ameshika simu ambayo inajulikana kama Samsung, anakaa amekuja kutoa pesa mahali.

Hii ni pesa ambayo inatumika nchi au taifa jamhuri ya Kenya. Pesa hii ya chuma ilitengenezwa wakati rais Mzee Jomo Kenyatta alikuwa rasi wa jamhuri ya Kenya.

Hapa kuna biashara ambayo inahusu watu haswa wenye wanafanya kazi ya serikali ambao huwa wanachukua mshahara kwa bank . Kwa sababu hao watu inasemeka lazima uwe na ATM ndo ununue maziwa hapa.

Hapa inauzwa vitu tofauti kama soda baridi ,soda moto, maji ya kawaida na mengineo. Hii mahali bado inauzwa kadi ya kueka simu ya kuongea ina duka ya kueka pesa na kutoa pesa na mengi.

Duka hii ni bora zaidi kwa sababu zile vitu zinauzwa hutumika sana kwa maisha yetu kwa usiku na mchana. Inauzwa maziwa ya ng'ombe haswa ya ng'ombe zinauzwa mayai mkate na mengineo

Hii inaonyesha ushuru ambaye inahitajiwa ulipe kama wewe uko na boda boda , ushuru hii inaonyesha kuna aina za boda mbili zinasaidiwa, kama zile za kupeleka mwezi moja mbili, au mwezi tatu nne, au mwezi kumi na mbili, zina bei tofauti.

Hapa kuna gari za kifahari. Gari hizi bei kali sana lakini zina uwezo kubwa sana, uwezo za kutembea kilomita mingi kwa spidi mingi sana.

Hapa kuna ujumbe nzuri sana, kulingana na mimi hii ujumbe ni ya fedha. Inaonyesha mtu huyu ako na elfu sitini na nane na mia nane, naye anadaiwa fuliza ya elfu thelathini na nne na mia tisa.

Hii ni duka ya kuuza vitu tofauti kama maji, soda, maziwa, kadi ya simu na mengineyo. Duka hii pia huuzwa mpira. Ni duka ya kueka pesa na kutoa pesa.

Hapa kuna vitu tofauti na zote ni za kupika za mboga. Kuna pilipili, ndimu, nyanya na mengineo ambao zingine hadi sijui majina zao. Zina jina ngumungumu sana. Vitu hizo hutumika kupika mboga na kukula.

Hii ni duka ya kueka pesa na kutoa pesa, kununua kadi ya Safaricom na mengineyo. Isitoshe wanauza magunia aina tofauti, vitu za upepe za kupepeta watu na mengineyo. Duka hii inaonekana imejengwa vizuri, ina ulinzi sawa.

Gari hizi ndogondogo ambazo zinafanana zote, tofauti yao ya kwanza ni rangi. Wana rangi tofauti kama nyeupe , nyeusi, nyekundi na mengineyo. Gari hii wanatuonyesha taa moja ambaye iko upande wa nyuma.

Hii ni soko za viatu, huzwa viatu aina mingi sana za kuvaliwa, za kuchezea mpira, za kuogea na zingine. Isitoshe bado wanauza kofia ambayo inajulika kama snapi hapa.

Hapa kuna ujumbe mzuri sana kwa wakenya wote wanaume na wanawake. Inasemekana ya kwamba ukiwa na ushuru hii ambayo ni ya kiafya, ukipatana na ajali yoyote ile ya barabarani na zingine, utahudumiwa bila pesa na utalipiwa.

Mwanamke huyu anauza nguo maridadi sana, vitu za kufungia macho, kiuno, shingo, kichwa na mengineyo. Inaonekana hizi vitu za kitamaduni zilitengenezwa na yeye mpaka saa hizi anaitengeneza kwa mkono yake.

Gari moja kubwa ambaye inajulikana kama traki inabeba magari zingine karibu tano ndogo ndogo za kifahari, gari za kubeba watu peke yake ambao si za kubeba mzigo

Hapa ni soko ya mboga. Mwanaume huyu anauza mboga tofauti mingi sana kushinda wote wengine waliotupitia kwa sababu yeye anauza mboga tofauti kama viazi, nyanya, mahimdi, sukuma wiki, mandizi na mengineo kama

Wanatuambia habari ya kwamba wanatupea ujumbe, unafaa kupata njia ya kulipa ushuru, ili mmoja wa familia yako akipatana na ajali yoyote ata kama ni ya barabarani, alipiwe matibabu na hawa.

Hapa ni soko ya mboga, kuna mboga aina tofauti hapa zimejaa ya kwamba, unaweza kuona wanawake wawili ambaye mmoja anakata mboga ilhali mama mzee pale anatuangalia vizuri sana. Kuna ndizi za kutosha ambazo zimeiva ilhali kuna mambo mengine kama mananasi na maembe.

Mama huyu ambaye amevaa kimila ya kisomali au nguo ambayo huvaliwa na wasomali au waislamu anauza mboga hapa nje ya soko ya mboga. Kuna wamama tofauti ambao wote ni wakenya kulingana na mimi ilhali huyu mwanamke amekaa peke yake.

hii ni soko ya nguo soko hizi huuza aina ya nguo tofauti sifa tofauti na bei tofauti kulingana na mimi soko hii huuza nguo ya mpira ya kandanda isitoshe bado inauza nguo zinazojulikana kama mtumba zimetumika kwa wakati ulioita na unauziwa kwa bei ya chini

Hapa ni soko ya mboga. Huyu mtu ambaye anauza mboga hapa ako na kitunguu ya kupikia, viazi na nyanya zikiwa mingi sana. Na lazima hiyo ndoo iko na kitu ingine kama pilipili au kitunguu saumu.

Hii ni pesa ya jamhuri ya kenya ambayo hesabu yake ni shilingi elfu moja pesa hii ya karatasi ilibadilishwa wakati rais Ruto alikalia kiti kwa sababu mbeleni ilikuwa tofauti

Hapa ni soko ya mboga. Kuna mboga aina tofauti haswaa ambazo zinajulikana humu sana. Kama ni mboga ya nyanya, kituguu, kitunguu saumu, ndimu, viazi na mengineo. Naye hawa wanauza kwa bei nafuu kwa sababu wameimwaga nje.

Hapa ni soko ya nguo, viti na mengineyo. Soko hizi kwanza ni soko ambayo huhudumia wanawake kwa njia kubwa sana. Kulingana na mimi duka hizi zinauza bidhaa ambao hutumiwa na wanawake.

Hii inadhibitisha ya kwamba ukipatana na ajali barabarani au ajali ingine, hawa watu ambao wanajiita ushuru ya kibinafsi watakulipia hospitali au madawa gharama zote ambayo zinaingia wakati ambayo ulipata ajali. Lakini ndio upewe hizo vitu zote lazima ya kwanza.

Duka hii ambayo iko karibu na barabarani ikona mali nzuri sana. Inauza madawa, inauza dawa za haina tofauti, ni ya kuweka pesa na kutoa pesa na.

Hapa kuna ujumbe ya kwamba wewe ni binadamu unafaa kudhibitisha wewe ni binadamu wewe si roboti au ingine wewe si mashine ambayo inatumia stima au kingine. Kufanya hivyo lazima ujibu maswali inayo.

Hapa inauzwa bidhaa za kitamaduni kama, kama vitu za kufungia shingo, saa ya mkono, pete, na zinginezo, vitu hizi hutengeneza na watu wa Maasai, wa Rendile, wa Turkana, na wengine ambao wako na sifa za kuvaa hizi.

Duka hili la kawaida inauzwa kati ya msimuni ni duka ya kueka na kutoa pesa. Isitoshe bado duka hii inauza maji na maziwa. Wanaume wawili hawa ambao wanasimama mbele ya duka wanakuja kununua kitu lakini mwenye analipia hizo vitu ndo huyu amevaa nyekundu.

Hapa ni duka ya mayai, huuzwa mayai mingi sana tofauti, kwa bei tofauti. Mayai hii inasaidia wananchi au wanadamu wenye wanakula kwa njia bora zaidi. Inaongeza damu na nguvu.

Hapa inaonekana ya kwamba kuna gari kubwa sana ambayo imebeba gari zingine. Gari hizi zimebebwa moja yao inaitwa hilux kutumiwa kubeba mizigo. Bado inaweza beba watu lakini.

Hii ni ushuru ambayo wanasema ya maisha. Ushuru huu ukilipa ina faida ya kwamba inakusaidia wakati ambao uko na shida, haswaa zile shida za kutokewa na ajali ama kuchomewa nyumba wanakusaidia pale.

hapa kuna gari za kifahari ambao zina rangi mbili za nyeusi na nyeupe gari hizi ni za kifahari si kila mtu ana uwezo wa kuzinunua hutumiwa na matajiri sana kuenda safari kwa sababu hizi gari zinakunywa mafuta mingi sana

Gari hii ina sifa nzuri humu nchini, kwa sababu gari hiki kina sifa kubwa sana hapa nchini Kenya, inakimbia kuliko magari zingine kwanza kwenda naye safari ni raha sana. Isitoshe shida ambayo iko naye ni moja, si kila mtu ana uwezo wa kununua hiki gari, kinataka pesa mingi sana.

Mkono hii inaonekana ni ya mwanaume, kwanza amevaa nguo ya serikali ya rasmi nguo za askari ya jeshi ambayo inajulikana kama KDF . Huyu anatumia simu ambayo inaitwa samsung galaxy na huyu bado ako kwa mtandao.

Ndizi imeletwa huku sokoni ikiuzwa ikiwa mbichi. Ndizi hii haijaiva, imechunwa kweli lakini haijaiva kulingana na mimi bado ni mbichi na kuuzwa ndizi mbichi ni bei rahisi sana.

Huyu jamaa huuza vitu za kitamaduni kama saa ya kitambo sana vitu za kufungia shingo, mkono au mguu vitu hizi huwaliwa na wanawake sana, wannaume wachache huvaa saa lakini hao wanawake wanavaa hizi vitu

Hii ni saa ya gari, ukiwa ndani ya gari hii saa inakusaidia kuona kiwango ambayo gari inaenda, inaenda kiasi gani na bado inakuonyesha hii saa kwa gari kuna mafuta kiasi ngapi, mafuta inafaa kuisha ama kuongezwa?

Hapa kuna ushuru nzuri sana ambaye inasimamia afya ya wateja. Ushuru hii inasaidia watu aina tofauti kama mteja ambaye ako na shida ya jino. Yule ambaye amelalisha hospitali na ule anatolea wamama ambao wanajifungua wote wanalipiwa pesa ya hospitali.

Hapa ni soko ya mboga. Wamama tele. Mboga tele. Magunia ambayo aina tofauti wamebeba mboga aina tofauti kama machungwa na mengineo. Hawa wanauza matunda kwa bei nafuu, hawauzi kwa bei ghali kama huko ndani ya soko.

Hawa watu wanatoa ushuru ya nyumba ukitaka kulipa ushuru ya nyumba, ya ploti na mengineyo unaendea hawa watu wanakuhudumia vizuri. Hata wanakupunguzia pesa ambayo unafaa kulipa.

Hizi ni soko za viatu, mshipi na mengineo. Soko hii huuzwa vitu aina nyingi, vitu za vitamaduni, vitu ambaye za sasa, ziko sokoni, sokoni na vitu zingine. Vitu hizi ni bei ghali, lakini si kila mtu ana uwezo ya kununua.

Hii ni soko ya mboga, bado inauzwa soda si mboga peke yake. Watu hawa wamekutana kwa wingi wakileta mboga aina tofauti pale njiani, maua hizo moja yao ni kabeji, sukuma wiki na mengineo.

Hii ni mkono wa mwanamke kulingana na mimi, na picha inaonyesha kuwa kuna pesa za Jamhuri ya Kenya, ambazo ni za karatasi na chuma. Mkono huu unaonyesha wazi pesa hizi, ikionyesha kuwa ni pesa halali.

Gari hiki ya kifahari haipatikani dunia nzima kila mahali. Inapatikana uingereza haswa kwa queen malkia ambaye alifariki miaka iliyopita. Gari hii hukunywa mafuta kidogo sana lakini.

Gari hii nyeusi ya kifahari si gari kila mtu ako nayo humu nchini. Hii gari ni gari ya watu watajiri. Hutumia mafuta mingi sana, si ambaye sisi wote hatuwezi nunua, ambaye hii gari ni maridadi sana, ina sifa nzuri inakimbia...

Hii ni soko ya samaki. Hapa kuna nyama tele. Samaki haina tofauti tofauti zimechomelewa vizuri kuna supu. Samaki hii inapikwa inakupea afya bora na ukikula kama imepikwa vizuri na watu ambaye wapishi wanajua kupika

Hapa ni soko ya nguo. Kuna nguo za kifahari aina tofauti ambao huvaliwa na matajiri. Kuna nguo za kitamaduni amabayo huvaliwa na wazee na wamama wakati wa kuenda sherehe tofauti.

Hapa kuna duka la pesa la kutoa na kuweka pesa. Isitoshe duka hili inauzwa ya maji aina tofauti kama maji ya kawaida ,maji ya rangi na mengineo. Kuna bodaboda imesimama nje ya duka kumaanisha mwenye maji hutumia hii bodaboda kusafiri.

Gari aina tatu tofauti, rangi tofauti ziko humu ambayo moja ni nyeusi, ingine ni nyeupe iko katikati na ingine rangi aina ingine huko mwisho. Gari hiyo ni gari za kifahari na hutumiwa na matajiri.

Hawa watu, inasemekana, wanatufunza kwamba wako na bodaboda yao, ambaye wanafaa kulipa ushuru. Hii ni bei ya nafuu, ambayo wananchi wote wanaweza kulipa, kama wananchi tajiri ambao wala...

Hapa watu wamejitokeza ili waote jua kwa nje. Kuna magari matatu ya kifahari, isitoshe kuna wanaume na wanawake ambayo wamevaa vizuri sana. Mwanamke mmoja ambaye amejifunika na godoro anakaa chini kwa nyasi.

Hapa ni duka ya kuuza vitu ambayo zinatumia stima kama simu, tarakilishi na redio na mengineo. Duka hii bado ni duka ya kuweka pesa na kutoa pesa. Duka hii inaeza kusaidia kutumia mtu ambaye ako nchi ingine pesa.

Gari hii ni yakutumiwa kubeba mzigo tofauti. Mwanaume mmoja ambaye amesimama nyuma yake kumaanisha huyu mwanaume ambaye ndiye anafanyia hii gari kazi. Hii gari nabeba mzigo tofauti nzito nzito na si kila mtu anauwezo ya

Hii matunda ambaye ni ya kusiaga. Watu wengi humu nchini hutengeneza maji ya kukunywa kutoka hii matunda. Matunda hii ina sifa nzuri sana na ni tamu sana kwa sababu inaweza kununuliwa kwa bei nafuu na inamea kwa wingi.

Hapa ni soko ya mboga, somo hii kuna vitu tofauti kama mnanazi, kuna mahindi, kitunguu saumu, kuna pilipili hoho na mengineyo. Inaonekana ya kwamba hii soko kuna kila aina ya...

Mwanaume huyu anapanga mboga vizuri sana. Anapanga mboga aina ya nyanya. Amepannga kwa mbao vizuri sana kwa maridadi ili iingie bei mzuri. Zinapelekwa kwa wenyeji ambaye waliitisha.

Hapa magari zimeletwa kwa wingi huwezi amini kuna gari kiasi hiki humu nchini. Gari hizi ni gari za kifahari ambaye zina rangi tofauti. Gari hizi yote hutumia petroli na zinakunywa mafuta mingi sana ulimwenguni.

Gari hii nyeupe ambayo ni ya kifahari si kila mtu ako nayo inapatikana mhali ambayo kuna watu watajiri hata watu hawa huweza kujinunua na ikiharibika kujitengenezea gari hii. Gari ambayo inatumia mafuta mingi sana.

Mama huyu ambaye amevaa nguo nyekundu ni mjamzito ako karibu kujifungua, amebeba miezi tisa mtoto, mtoto huyu Mungu amfanyie mtoto mema ambaye atakuwa amekuja na baraka duniani, mama huyu ambaye anafurahia.

Hapa ni soko ya mboga. Mboga nyingi aina za tofauti zinauzwa hapa kama ndizi, machungwa, viazi na mengineo. Kama nyanya isitoshe kuna wauzaji wa mboga wa kiume na kike wote. Kuna wateja, soko hii ni soko ambayo imefunguliwa.

Hapa kuna pesa ya Kenya, maelfu na Mia tano moja. Pesa hii ina sifa moja, pesa hii ina alama ya kuonyesha raisi ya kwanza ya jamuhuri ya Kenya ambaye anaitwa mzee Jomo Kenyatta.

Gari hii moja nyeusi maridadi. Ni gari ya kifahari. Hutumika na watajiri si kila mtu anaweza kununua hii gari. Gari hii hukunywa mafuta mingi sana kusafiri. Gari hii hupatika humu nchini Mombasa.

Kuna mboga tofauti humu kama machungwa maembe na avocado. Mboga hizi huuzwa mahali tofauti na kwa bei tofauti, zingine ni bei za chini ama bei kidogo ilhali zingine ni bei kali na haipatikani kila mahali.

Duka hii inauzwa vitu tofauti, duka hii kwanza ni ya kuweka pesa na kutoa pesa. Mbali na hiyo inauzwa kadi, maziwa na vitu tofauti. Inaonekana ni duka maridadi sana ,nzuri sana, inaendelea biashara kwa sababu iko katikati ya barabara.

Hii ni duka ya kuuza maziwa, maziwa ya ng'ombe haswaa ng'ombe za kufuga si ng'ombe za kusafiri, ng'ombe za kufungiwa na kupewa chakula mahali moja maziwa hii ni maziwa bora ya afya nzuri sana.

Hii gari ni gari mzuri sana hutumiwa kubeba wanawake, wamama mama mboga wakienda sokoni pia inabebanga watoto ikipeleka shule na kurudisha. Gari hii unatumia gari yako yenyewe ya kazi pia inakunywa mafuta kidogo sana.

Hapa kuna maduka matatu ambaye zimefuatana, za rangi za kufanana. Kuna mwanaume, binadamu mmoja ambaye amesimama katikati ya mlango ya duka ya katikati, duka hio anasifa ya kuuza maziwa ya ng'ombe, ilhali duka ya mwisho ni ya duka ya mboga.

Gari hii moja ambaye ni kubwa imebeba gari karibu kumi ndogo ndogo. Gari hii ina sifa ya kubeba vitu mzito mzito kwa wingi hii naye inakunywa mafuta.

Hapa kuna nyumba ya kifahari. Nyumba hii ina alama nzuri sana inamaanisha imejengwa kwa pesa mingi na ni ya watajiri. Wenye hii nyumba wanataka pesa mingi ili watu waingie.

Hapa kuna duka nzuri sana. Duka hii ni ya kuuza maziwa ya ng'ombe. Maziwa hizi hukamuliwa, kuchemshwa, hufanywa baridi tena kuuzwa sokoni kwa bei nafuu ambayo watu wote wanaweza nunua.

Hii ni soko ya mboga, kuna mboga tofauti kama matunda ya ndizi, kuna ndizi aina mbili humu, kuna avokado, machungwa aina mbili, nyanya, kitunguu, kitunguu saumu, pilipili na pilipii hoho, mengineo kama viazi na nanasi na mengi ambayo sitaki kuyasema.

Gari ya kifahari ambayo inatumiwa na matajiri iko hapa, gari nzuri sana hili ina mbio sana. Gari hii hutumiwa kuenda kazini. kupeleka watoto shule na kusafiri, gari hii inatumia mafuta mingi.

Hapa ni soko ya mboga, wamekutana watu kwa wingi, wana mboga aina tofauti kama nyanya, ndimu, papai, sukuma wiki na zingine. Kuna wanaume, wanawake, watoto na kadhalika. Watu hawa wamekuja kufanya biashara kwa wingi.

Hii ni simu ambaye ina sifa kinzani huku nchini, simu hii inajulikana kama nokia ama mulika mwizi kwa kiswahili. Naye huku kuna pesa elfu mbili, pesa hii ina picha ya rais.